Huu ni mfumo wa hydroponic unaotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo kukuza mimea. Kuna bomba linalounganisha chombo cha juu chenye mimea na ndoo iliyo chini ambayo inaweza kuwa hifadhi ya maji na virutubisho. Mmea unaoonekana ukikuzwa hapa ni saladi ama lettuce ambayo ni rahisi kukuza kwa kutumia njia za hydroponic .

Hayo ni mabomba yanayotumika kama vyombo vya kukuzia mimea, yakishikilia mimea mahali pake na kuruhusu mizizi kufikia maji yenye virutubisho. Matundu yaliyopo kwenye mabomba ndio sehemu ambapo mimea hupandwa na kukua ikiruhusu sehemu ya juu ya mimea kukuwa hewani na mizizi kwenye maji.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, bali katika maji yenye virutubisho. Huu ni mmea mdogo ikiwemo kabeji kama inavyoonekana imeandikwa kwenye bomba inakua ndani ya nyungu vidogo vilivyowekwa kwenye mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa usawa.

Huu ni mmea mdogo unaokua katika mfumo wa Hydroponic Farming ambapo mmea huu umepandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mmea huu umepandwa kwenye chombo maalum kiichowekwa kwenye mabomba meupe ambayo ni sehemu ya mfumo wa Hydroponics

Hii ni mimea ya lettuce ambayo inakuzwa kwa mfumo wa hydroponic bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwenye mizinga au mabomba meupe yenye matundu ambapo mimea hukua- huwekwa. Hii inaweza kuwa mfumo wa Nutrient Film Technique au mfano wa floating raft . Mimea inaonekana ni lettuce au mimea mingine inayofanana na lettuce .

Huu unaonyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic hasa ukuta wima wa kupanda au paneli ya hydroponic unaotumika kukuza mimea bila udongo. Kushoto na kulia kwa paneli, kuna miundo yenye taa nyeupe ndefu ambazo zinaweza kuwa taa za kukuzia mimea. Taa hizi hutoa mwanga muhimu kwa usanisinuru wa mimea.

Mfumo huu wa kilimo cha hydroponic unaonyesha safu za mirija au mabomba meupe ambayo ni sehemu muhimu ya mifumo ya hydroponic kama vile nutrient film technique mimea hupandwa kwenye matundu yaliyopo kwenye mirija hiyo na maji yenye virutubisho hupita ndani yake yakilisha mizizi ya mimea moja kwa moja.

Hapa tunaona kilimo cha mmea wa lettuce au saladi ikikua katika miundo iliyopangwa ambayo inaweza kuwa mabomba yenye matundu au vyombo maalum vinavyoshikilia mimea huku mizizi ikipata virutubisho kutoka majini. Tofauti na kilimo cha jadi, mimea hii inakua bila udongo ikitegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu kwa ukuaji wake.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic au kilimo kisicho na udongo ndani ya chafu. Tunaona muundo wa chafu wenye paa na kuta zilizofunikwa zinazotoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji wa mimea. Mtu kwenye picha anaonekana akichunguza mimea ya strawberry inayokua. Mimea imepandwa kwa mifumo iliyoinuliwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic hasa mfumo wa wima. Tunaona mabomba ya rangi ya bluu na nyeupe yaliyopangwa wima. Mabomba haya hutumika kubeba maji yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya mimea badala ya kutumia udongo. Mimea ya majani mabichi inaonekana ikikua ndani ya mtudu yaliyopo kwenye mabomba meupe.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic cha aina ya nutrient film technique NFT , unaoonyesha mimea midogo, pengine lettuce au mimea mingine ya majani, ikipandwa katika vituo vilivyopangwa kwa safu. Mimea imepandwa ndani ya mifereji yenye umbo la mraba, ambayo imeunganishwa na mfumo wa mzunguko wa maji.

Huu ni mfumo wa kilimo wa hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Mfumo huu unaonekana kutumiambinu ya nutrient film technique, NFT, au mfumo wa bomba, pipe system ambapo mimea imepandwa kwa mashimo yaliyptengenezwa kwenye mabomba ya PVC na maji yenye virutubisho hupita kwenye mabomba hayo na kufikia mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo tunaona mimea huu unakuzwa bila kutumia udongo. Mzizi ya mimea imezamishwa au inakuzana na suluhisho ya maji enye virubutisho muhimu vinavyoitajika kwa kuwaji wa mimea kama huu, kama vile nitrojeni, fosforasi na potasiamu.

Mfumo huu wa kilimo cha hydroponics mimea inakuzwa katika mabomba yaliyoapangwa kawa safu badala ya udongo. Unaonyesha matuizi ya teknolojia ya kilimo isiyo na udongo ambapo virutubisho hutolewa kwa mimea kupitia maji yanyozunguka kwenye mabomba haya.

Hapa tunaona kilimo cha mfumo wa viwanda unaohusisha usindikaji na ufangashaji wa mazao hasa nyanya. Kiasi kikubwa cha nyanya zilizopangwa kwenye kreti inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaohusishwa na kilimo cha viwanda. Mfumo huu wa viwanda unaruhusu usindikaji wa haraka na ufanisi wa kiasi kikubwa cha mazao.

Hii ni idadi kubwa sana ya kuku wakiwa wamefungiwa katika eneo kubwa, jambo linaloashiria uzalishaji wa wingi unaolenga mahitaji ya soko kubwa. Aina hii ya ufugaji inalenga uzalishaji wa kuku au bidhaa za kuku kwa kiwango kikubwa cha kibiashara tofauti na ufugaji mdogo hasa ule unaofanyika pale nyumbani.

Hili ni shamba la kisasa la uyoga linalotumia mbinu za kilimo cha uwandani. Uyoga hulimwa kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kukidhi mahitaji makubwa ya soko. Hapa kuna rafu nyingi zilizopangwa kwa safu, zinazotumika kukuza uyoga kwa ufanisi katika nafasi ndogo, mara nyingi katika majengo maalum au vyumba vya uyoga.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha viwanda hasa kilimo cha bustani ndani ya chafu au mfumo wa kilimo kinachodhibitiwa. Hii mimea ikiwa imepandwa kwa safu ndani ya muundo unaofanana na chafu. Kilimo cha chafu ni sehemu muhimu ya kilimo cha viwanda kwani huruhusu udhibiti wa hali ya hewa, maji na virutubisho na hivyo kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao.

Mzingira haya ni ya kilimo ya kisasa hasa kile kinacho husiana na kilimo cha viwandani, ndani ya chafu au polyhouse . Hapa tunaona safu za mimea iliyopandwa kwa utaratibu, ndani ya muundo wa chafu au polyhouse , ambayo ni muhimu katika kilimo cha viwandani, kwa ajili ya kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea kama hii.

Hili ni shamba kubwa la kabechi lililopandwa kwa safu nadifu ambalo linaweza kuwakilisha kilimo cha viwanda au kilimo cha kibiashara. Kilimo cha viwanda kinausisha uzalishashi wa mazao kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mbinu za kiteknolojia za kisasa kama vile matumizi ya mashine, mbolea na mfumo ya umwagiliaji ili kuongeza ufanisi na mafuno.

Hii ni kiasi kikubwa cha mazao ya kilimo ya nafaka yaliyotandazwa kwenye eneo pana pengine kwa ajili ya kukaushwa au kuhifadhiwa. Kilimo cha viwanda kinahusisha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa sana ili kukidhi mahitaji ya soko kubwa. Kiasi cha mazao kinachoonekana hapa kinaashiria operesheni ya uzalishaji yenye ukubwa wa kibiashara.

Mimea inakua katika mazingira yaliyodhibitiwa kama vile chafu kubwa au mfumo wa kilimo wima ambapo hali ya hewa, maji na virutubisho vinaweza kudhibiwa kwa usahihi ili kuongeza uzalishaji. Kuna idadi kubwa ya mimea ya aina moja iliyopandwa kwa safu au mfumo iliyopangwa kuashiria uzalishaji wa kibiashara kwa kiwango kikubwa.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha viwandani hasa kilimo cha bustani kinachotumia teknolojia ya kisasa yani kilimo cha kwenye chafu, Greenhouse funding mfumo wa kilimo huu mimmea inalimwa ndani ya muundo inayofunikwa kama vile chafu ya plastiki au glasi, mfumo huu hurusu kuthibiti mazingira.

Hili ni shamba kubwa la kabeji ambalo linaweza kuwakilisha kilimo cha viwanda. Shamba hili linaonekana kuwa limepandwa kwa wingi ikionyesha uzalishaji wa kiasi kikubwa kwa ajili ya soko, jambo ambalo ni sifa kuu ya kilimo cha viwanda. Mimea imepandwa kwa mpangilio maalum katika mistari ikipendekeza matumizi ya mbinu bora za kilimo zinazolenga kuongeza ufanisi.

Hawa ni ng'ombe wakiwa wamefungiwa katika eneo lililopangwa, jambo linaloashiria ufugaji wa viwanda. Ng'ombe wamepangwa kwa safu na wamefungiwa katika vizimba au vituo maalumu, jambo linaloashiria mfumo wa ufugaji wenye lengo la kuongeza ufanisi wa uzailishaji. Aina hii ya ufugaji inatumika sana katika tasnia ya maziwa au nyama.

Huu ni mfumo wa ufugaji wa kuku wa kibiashara unaohusiana na kilimo cha viwanda. Idadi kubwa ya vifaranga inayo- inaashiria uzalishaji wa kuku kwa kiwango kikubwa; tabia ya kilimo cha kiwanda. Kuna miundombinu maalum kama vile vyombo vya kulishia na kunyweshea maji vili- vilivyopangwa kwa ajili ya idadi kubwa ya kuku.

Huyu ni mkulima yumo ndani ya chafu akichunguza nyanya zake ikionyesha mbinu cha kilimo cha kisasa na ambazo zinaweza kuendana na kilimo cha viwanda. Kilimo hiki kinafanyika ndani ya chafu ambayo ni sehemu muhimu ya kilimo cha kisasa na cha viwanda. Chafu huruhusu udhibiti wa hali ya hew, maji na wadudu.

Hizi ni shughuli za kilimo cha viwandani hasa katika hatua za usindikaji na ufa- ufungashaji. Hapa, wafanyikazi kadhaa wamevalia sare zinazoonekana kuwa za usafi wakifanya kazi kwenye meza au mistari ya uzalishaji. Hii inaashiria mazingira yaliyopangwa na yanayozingatia usafi, tabia ya kawaida katika kilimo cha viwandani.

Hii ni idadi kubwa ya nyanya zikichakatwa ikionyesha uzalishaji wa mazao ya kiwango kikubwa ambayo ni sifa kuu ya kilimo cha viwandani. Matumizi ya mkada wa kusafirisha na uwezekano wa mashine zingine za usindikaji zinaashiria matumizi ya teknolojia na mitambo katika kilimo lengo likiwa kuongeza ufanisi na kupunguza kazi ya mikono.

Hii ni trekta inayonyunyuzia dawa kwenye shamba kubwa lenye mazao. Trekta ni mashine kubwa ambayo inatumika katika kilimo cha viwanda kwa shughuli kama vile kulima, kupanda na kunyunyuzia dawa. Shamba hili ni kubwa na linaashiria kilimo cha mazao mengi ya aina moja katika eneo kubwa, jambo la kawaida katika kilimo cha viwanda.

Mchakato wa ufungashaji wa nyanya katika mazingira ya kiwanda. Nyanya zimepangwa kwenye trei za plastiki na kusafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha ndani ya kiwanda. Wafanyikazi waliovalia sare na glavu wanashughulikia nyanya hizo, wakizipima na kuzipanga kwa ajili ya ufungashaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari miembamba inayoonekana kwenye udongo, ni mabomba au mifereji midogo ya umwagiliaji wa matone, ambayo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea midogo inaonekana ikipandwa kando ya mistari hii, ikinufaika na umwagiliaji wa moja kwa moja, udongo unaonekana kuwa umepandwa na kuandaliwa kwa kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mifereji na mabomba. Kuna mfereji mrefu uliojaa maji katikati ya shamba unaotumika kusambaza maji. Bomba kadhaa yamepangwa kando ya mferejiaykichota maji kutoka kwenye mfereji mkuu na kuyapeleka kwenye mimea iliyopandwa kwenye safu. Mimea imepandwa kwenye safu na maji yanatirishwa kati ya safu hizo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba maalum kama lile jeusi linaloonekana karibu na mmea kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii inasaidia kutumia maji kwa ufanisi na kukuza ukuaji bora wa mimea. Ikilinganishwa na mifumo ya kunyunyizia maji, umwagiliaji wa matone una ufanisi wa zaidi ya asilimia tisini.

Mfumo huu wa umwagiliaji huu hutumia teknolojia ya nano yenye matundu madogo yaliyotobolewa kwa laiser kwenye bomba la umwagiliaji, kuruhusu maji kunyunyiziwa kwa usawa kwenye mimea. Maji husambazwa kupitia bomba na kunyunyiziwa kwa shinikizo la wastani ama kwa kutumia nguvu ya uvutano au pampu ya maji na kufika moja kwa moja kwenye mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mtandao wa mabomba na vidhibiti vya matone hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji. Kwa sababu maji yanatolewa tu kwenye eneo la mzizi ya mimea, ukuaji wa magugu hupungua na hivyo pia kupunguza mmomonyoko wa udongo unaosababishwa na umwagiliaji wa kawaida.

Hapa tunaona sehemu ya mfumo wa umwangiliaji hasa vali na chujio vilivyowekwa ndani ya Sanduku la vali au shimo la huduma. Kifaa cha bluu kinachoonekana katikati ya picha ni vali ya umwangiliaji ambayo hudhibiti mtiririko wa mji kuelekea eneo fulani ya umwangiliaji .Inaweza kuendeshwa kwa mkono au umeme kupitia solenoid .

Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone umewekwa ardhini kwa ajili ya bustani au shamba ndogo. Mfumo huu unatumia mabomba madogo na viunganishi kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji. Kuna mabomba yanayoonekana yamewekwa chini yakiunda mistari na miundo ya mraba.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumika kumwagilia mimea michanga ambayo inaonekana kuwa pilipili au nyanya ,mabomba meusi yanayopita kando ya mimea yanaonekana yakitoa maji polepole karibu na mizizi ya mimea, mimea michanga imepandwa kwenye mistari na kila mmea una bomba la matone karibu nao kuhakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye eneo la mizizi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mifereji furrow irrigation au umwagiliaji wa mafuriko flood irrigation unaotumika kumwagilia mashamba. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji au vijito vidogo vilivyochimbwa ardhini kando ya mimea. Huu ni mfumo wa kawaida wa umwagiliaji, ambapo maji huelekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu umewekwa ndani ya vitanda vilivyoinuliwa vya bustani, ambavyo husaidia katika udhibiti wa udongo na upatikanaji wa mimea. Kuna mistari nyeusi ya mabomba, na ya matone, iliyowekwa kando na safu za mimea, ikitoa maji moja kwa moja kwenye eneo la mizizi ya mmea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba lililopandwa. Kuna mabomba meusi madogo yanayoonekana yakipita kando ya safu za mimea ambayo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo na unanufaika na umwagiliaji sahihi ili kusaidia ukuaji wa mimea.

...huu wa umwagiliaji ni wa matone unaotumika kumwagilia mimea iliyopandwa kwa safu. Kuna mabomba nyeusi ndogo zinazopita kando ya safu za mimea zikiwa zimeunganishwa na mimea kwa karibu. Hizi ndizo mifumo ya matone ambayo hutoa maji moja kwa moja kwenye eneo la mzizi ya mimea kwa matone madogo polepole.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, mfumo huu unatumia mtandao wa mabomba, mirija ,valvu, na vitoa maji kutoka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kiasi kidogo na kwa udhibiti. Unapunguza upotevu wa maji kwa kuhakikisha maji yanafika kwenye mizizi ya mimea, ambapo yanatumika vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji. Mfumo huu hutumika kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa njia ya matone hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji. Mabomba makuu na madogo yanaelekea kwenye mimea pamoja na viunganishi na mifereji ya matone iliyonyooka kwenye udongo uliyotayarishwa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaotumika kumwagilia mimea ambayo inaonekana kuwa mboga kama sukumawiki au kale au spinachi .Hizi ni mfumo inayotumia mabomba na matone, kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ikipunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji wa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa hasa mfumo wa Centre pivot Irrigation . Mfumo huu unajumuisha bomba refu lililowekwa juu ya magurudumu na kuunganishwa na chanzo cha maji katikati ya shamba. Mfumo huu ni mzuri kwa umwagiliaji wa mashamba makubwa. Mara nyingi hutumiwa katika kilimo cha mazao yanayohitaji maji mengi.

Ni mfumo wa kumwagilia mimea maji kwa ufanisi, kwa kutoa maji moja kwa moja kwenye eneo la mizizi ya mimea. Unajumuisha mabomba madogo yenye matundu yaliyowekwa kando ya safu za mimea kama inavyoonekana. Ni muhimu kwasababu hupunguza hatari ya magonjwa ya mimea yanayosababishwa na unyevu mwingi kwenye majani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia unaotumika kumwagilia mashamba. Mfumo huu unahusisha matumizi ya vinyunyuziaji vinavyorusha maji hewani na kuyasambaza juu ya eneo la shamba kuiga mvua. Kwa kawaida, mfumo huu unajumuisha pampu ya kusukuma maji, mabomba makuu na madogo ya kusafirisha maji na vinyunyuziaji vilivyowekwa kima- kimkakati shambani.